Duka la bidhaa za utamaduni na sanaa za mikono vitambaa vya rangi mbalimbali vimening'iniwa. Vikapu vya kijani na vito vyenye miwani ya blue na rangi nyingine. Mfanyabiashara amevaa shati la waridi ameketi ndani ya duka lake. Mazingira ya soko la jadi ,vitu vya utamaduni na sanaa.

Jeupe la Honda Onsight limesimama nje. Ni gari la kisasa lenye umbo la kiardominiki na madirisha meusi. Gari hili lina nambari ya usajili KCM 709K na limehifadhiwa vizuri. Liko katia mazingira ya kijani yenye miti na mimea.

Soko kubwa la nyanya ambapo mfanyibiashara mmoja ameinama kuchagua nyanya kutoka kwenye makasha mengi ya mambao, kuna makasha kadha ya nyanya nyekundu yaliyojaa na yamepangwa kwa safu safu, watu wengine wamesimama karibu wakiangalia bidhaa, nyuma kuna magari ya mizigo na mazingira ya soko la nje.

Tikitimaji nyingi zilizopangwa, kando yake kuna maembe ambazo ni za kijani. Tikiti hizi ni kubwa na za rangi ya kijani. Kando pia kuna machungwa madogo yaonekana ya rangi ya manjano. Mazingira haya ni ya sokoni ambapo shughuli zinaendelea na matunda hayo yako tayari kuuzwa.

Soko kuu lenye shughuli nyingi za biashara na watu wengi wanaotembelea. Kuna maduka mengi yenye nguo za rangi mbalimbali zilizoning'inia. Wateja wengi wanaotembea kati ya foleni za maduka. Mazingira ni ya mjini na shughuli za biashara zinakwenda vizuri. Watu wamevaa nguo za kawaida za kila siku.

Kibanda la matunda lenye matunda mbalimbali kama ndizi, machungwa, maembe, nanasi na viazi vitamu. Inaonekana ni sokoni au sehemu ya wazi ya kuuza matunda. Kuna boksi la rangi ya kijani lililowekwa avocado juu, chini kuna kreti ya rangi ya manjano.

Duka la matunda na mboga lililojengwa kwa mbao na mabati. Kuna minanasi miwili iliyoning'iniwa juu ya fimbo. Mahindi mengi yaliyopangwa mezani na tikitikimaji. Pia kuna mikate mikuu ya kijani na masanduku ya nyekundu ya plastiki yaliyowekwa chini. Mazingira ni ya sokoni la mitaani.

Duka la mboga na matunda lenye mazao mbalimbali, kuna ndizi za majani zimeninyiniwa juu, viazi zimejaa kwenye mapira, nyanya nyekundu mahindi, na mboga za majani. Mteja mmoja amevaa shati la madoa myeupe na buluu anasimama akiangalia mazao. Duka lina dari la mabati na mazingira ya kijiji.

Skrini ya simu ya M-Pesa inaonyesha salio la elfu sitini na nane mia nane. Kuna vitufe vya kijani, bluu, nyekundu na samawati vya huduma mbalimbali kama kutuma pesa, kulipa na kutoa na bundles . Imeonyesha mhamala wa hivi karibuni wa Beth Obura aliyepokea elfu moja mia tano. Kuna mapendekezo ya dark mode na Fuliza chini ya skrini.

Kibanda kilicho juu ya duka, kilichoandikwa GSP Milk, Milk Milk Production, Ice Cream, Packed Drinking Water . Kunaonekana kuwa na friji lililochorwa Ice Cream , inaonekana kuwa ni mazingira ya kuuza maziwa na ice katika duka kidogo cha kijijini.

Duka la M-M-Pesa na vitu vingine. Mwanaume anaonekana akiwa ameshika baiskeli lililosimama nje ya duka hilo. Kisha kuna mwanaume mwingine aliyeketi chini ya duka iliyofungwa. Inaonekana kuwa ni duka la kijijini au mtaani ambapo watu hununua vitu zao na kufanya mahuduma yao ya M-Pesa.

Duka lina mashine za atm za chakula, saladi atm na milk atm za fresha milk , mwanamke yuko karibu na mashine hizi za buluu na manjano zilizo ndani ya jenjo. Mashine hizi uuza mazao ya kilimo kwa njia ya automatiki kama vile saladi na maziwa.

Soko la matunda linaonyesha utajiri wa mazao ya asili. Ndizi za kijani zimejumuika juu wakati maembe mbalimbali za rangi ya njano na nyekundu yamejipanga mbele. Wachuuzi wanafanya kazi katika mazao yao mengi yakiwemo machungwa ,papai na matunda mengine . Mazingira ya soko ni ya kawaida ya mjini ambapo watu wanakuja mazao safi.

Maziwa ya ATM ya Milk ATM yenye picha za ng'ombe na maziwa imeandikwa Milk ATM na kuna alama za bidhaa za maziwa. Picha ya ng'ombe mweupe na weusi iko katikati. Kuna kibanda cha blue chenye matangazo ya maziwa. Mashine hii inatumika kuuza maziwa kwa njia ya kiotomatiki kama ATM ya fedha.

Watu watatu wanazungumza katika showroom ya magari wakiwa wamefurahi. Mwanamume mmoja amevaa suti ya buluu ya kibiashara. Mwingine amevaa shati la buluu na mwanamke amevaa blaozi ya rangi ya machungwa. Wanashikilia karatasi za maelezo ya gari, magari mbalimbali yanaonekana nyuma yao katika mazingira ya uuzaji wa magari.

Gari la zamani la aina Thunderbird lenye rangi ya bluu ya baharini linaendekwa jina Thunderbird kwa herufi za dhahabu upande wa pembeni. Kuna mistari ya mapambo ya chuma karibu na jina. Gari lina miwani safi na dirisha la juu limefungwa kidogo. Mti inaonekana katika miwani ya gari.

Duka la matunda na mboga mboga, kuna ndizi za rangi ya manjano na pia ndizi za kijani zinazoshikiliwa kwa kamba. Hapo chini kuna nyanya nyekundu na mboga mboga nyingine kama pilipili hoho na tangawizi upande wa kushoto. Inaonekana ni soko la kawaida au la kijijini au la mtaa.

Tangazo la bima ya afya linaonyesha daktari mwanamke akitumia kompyuta yake mezani. Juu kuna alama za bima mbalimbali za afya na kichwa cha health insurance . Chini kuna nambari za simu na barua pepe ya mawasiliano. Kuna msimbo wa QR na nembo ya kampuni ya bima upande wa kushoto.

Mwanamme mwenye suti nyeusi na mwanamke mwenye gauni nyeusi wanasoma karatasi pamoja , wanatabasamu na kuonekana wamefurahi ,mazingira ni ya kisasa yenye mimea na gari nyeupe nyuma yao .Wanahusika katika mazungumzo ya biashara au mazungumzo muhimu.

Maganda ya mabasi yako ndani ya kiwanda. Yako kwenye mstari wa uzalishaji. Mabasi haya hayajakamilika, hayana matairi ama milango. Rangi ingine ya machungwa, moja ikiwa jeupe. Maandishi ya kichina yanaonekana kwenye baadhi ya yakionyesha huenda kiwanda hiki kiko China. Mazingira ni safi na ya kisasa.

Soko la mboga ambapo mboga nyingi za kijani zinaonekana zikiwa zimepangwa katika vipanda mbalimbali. Mwanamme mmoja anaonekana akimhudumia mteja ambaye ananunua mboga, kisha mbele kuna wauzaji wengine walioketi nyuma ya biashara zao. Kisha Kuna barabara ambao kuna magari Inaonekana ni soko la kijijini.

Mwanamme amevaa suti nyeusi na shati jeupe, anafungua mlango wa gari jeusi katijka showroom ya magari. Mazingira ni ya kisasa yenye magari mengi yaliyoonyeshwa kwajili ya uuzaji. Mwanga mzuri unaangaza chumba hiki cha biashara za magari.

Showroom ya magari yenye madirisha makubwa na paa la chuma. Magari haina mbalimbali ya mipanga ndani yakiwemo gari jeusi, la mbele na mengine ya rangi tofauti. Mazingira ni safi na ya kisasa yenye mwanga mwingi kutoka dirishani. Ni mahali pa kuuza magari mapya.

Kipima kasi cha gari kinaonyesha namba za kasi kutoka sufuria hadi mia mbili sititi. Mwanga mkundu unashwa kwenye dashibodi ya gari. Sindano inaonyesha kasi ya chini sana karibu na sufuri. Mazingira ni ya ndani ya gari wakati wa usiku au giza. Alama za diseli na namba moje chini ya mbili zinaonekana kwenye kipimo.

Hii ni risiti ya mapato kutoka Kenya Ports Authority kwa kampuni ya Afrika Cotton Industries huko Mombasa. Imeandikwa tarehe 28/08/2013, na ina nambari ya risiti KPA zero, zero, zero, zero, five, two, eight, two, three, nine , hatinaonyesha shukrani kwa malipo ya ankara na ina nembo ya KPA juu yake. ishirini na nane, mwezi wa nane, mwaka wa elfu mbili kumi na tatu

Duka la M-Pesa lenye rangi ya kijani na jeupe. Kuna alama ya Mvita na Pepsi kwenye mlango wa bluu. Jengo lina sakafu ya saruji na kuna hatua za mawe zinazopeleka kwenye mlango. Mazingira ni safi na ni mahali pa biashara za fedha za simu. Rangi ya kijani ni ya kawaida kwa huduma za M-Pesa nchini Kenya.

Mazingira yanaonekana kuwa ya sokoni ambapo matunda mengi yamepangwa kwa ajili ya kuuza, zikiwemo mapera, ndimu, vitunguu, nyanya, viazi vitamu, karoti, pilipili. Huku kuna kreti ya manjano, boksi ya bluu ambapo matunda hizi zimeegeshwa.

Tangazo la kampuni la bima ya AAR linaonyesha huduma za afya zinazotolewa nyumbani. Mfuko wa damu umewekwa karibu na mlango wa nyumba ukiwa na alama ya msalaba mwekundu. Ujumbe unasema watu wanaweza kuagiza dawa zao kutoka nyumbani kupitia huduma za check ups na mydawa .Kampuni inatoa namba za simu na anwani za mitandao ya kijamii kwa mawasiliano zaidi.

Tangazo hii ni kuhusu bima ya afya ya bei nafuu kutoka Njano Insurance Agency. Imesema afya yako ni utajiri wako na inatoa huduma za matibabu kwa bei rahisi kuanzia shilingi elfu kumi na nne. Bima hii inashughulikia huduma za nje ya ndani ya hospitali, consultation dawa vilivyomo na matibabu ya meno na macho. Kuna nambari za simu na anwani zilizotolewa kwa maelezo zaidi.

Soko la mboga na matunda lenye aina mbalimbali za mazao. Kuna nyanya nyekundu nyekundubl nyingi, pili pili za manjano na kijani, vitunguu ,karoti, mananasi, parachichi na mboga za majani. Mazao yamepangwa vizuri katika makasha na mifuko ya rangi mbalimbali. Katikati kuna bakuli la samani lenye maharagwe au karanga ndani yake.

Duka la new generation lina vitabu na vifaa vingine vya kuuza ndani ya duka. Ukuta ni wa manjano na rangi ya kijani. Barabara ni ya mawe ya pave . Mtu mmoja amevaa nguo za blue anasimama karibu. Duka lina paa la mabati ya rangi mbalimbali na limeandikwa jina lake nje.

Mkono unaonekana umeshikilia, pesa nyingi za Kenya za shilingi elfu moja. Kisha pesa hizo ni za rangi ya manjano, nyeupe na kahawia. Kisha mazingira yanaonekana kuwa ni ofisini au benki.

Tangazo la bima ya Texi. Mwanamke amevaa suti nyeusi amesimama karibu na texi ya manjano yenye alama ya taxi. Bei ni elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka. Kampuni mbili, Imana na Mia Kava, inatoa bima hii ya wahusika wa watatu tu. Mandhari ya buluu na michoro ya kisasa.

Mwanaume amesimama mlangoni mwa duka la Amani General Shop linalouza maembe, nyanya maziwa na vinywaji. Jengo limechanganya rangi nyeupe na samawati, lina milango na madirisha ya buluu. Alama za biashara zimeandikwa ukutani wa duka hilo la kijiji.

Mtu anashika noti za shilingi elfu moja za Kenya mkononi mwake. Simu ya Nokia inaonyesha karibu na Mpesa hizo ikiwa na ujumbe wa SMS. Nyuma kuna tangazo la huduma za kifedha za simu. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya huduma za pesa za simu ambazo ni maarufu sana Kenya kwa mumala wa kifedha.

Vani ya Toyota Herse ya rangi ya fedha imesimama kwenye uwanja wa mchanga. Gari hili lina madirisha meusi, magurudumu ya dhahabu na nambari ya usajili KCS 706N. Imerekebishwa kwa ajili ya safari za ufupi na lina mazingira ya kijani nyuma yake.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, mwingine amevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Inaonekana ni mazingira ya kuuza magari. Kuna gari linaloonekana upande wa nyuma kisha kuna gari moja waliosimama kando yao. Mmoja anaonekana akiiweka mafuta ndani ya gari hilo. Mazingira yanaokena kuwa ni kiwanda cha kuuza magari.

Duka la M-Pesa limeandikwa juu ya mlango wa kijani. Kuna uwanda wa saruji uliochakaa na mabanda mengine ya kibiashara karibu. Mazingira ni ya mtaa wa mjini ambapo huduma za kifedha za simu zinatolewa, barabara ina mabovu na mazingira yanayoonekana ni ya eneo la biashara ndogo.

Hii ni risiti ya malipo kutoka kwa National Transport and Safety Authority(NTSA) ya Kenya. Imedhibitisha malipo mbili. Jumla ya malipo ni 1050. Malipo yamefanyika kutoka kwa e-citizen . Mteja ni Dan Oyuga na nambari ya usajili wa gari ni KCB029Y. Invoice Ni tarehe 25 Aprili.

Safu ya magari mbalimbali yakiwemo Toyota na magari mengine ya rangi nyeupe, kahawia na nyeusi. Magari yamepangwa vizuri kwenye sakafu ya matofali. Nyuma kuna majengo marefu ya makaazi na majengo ya kibiashara. Mazingira ni ya mjini yenye mti wa biashara.

Gari hili ni la zamani sana linavyoonekana ni Classic au Vintage car. Ina mwonekano wa kuvalia ya miaka ya nineteen twenties hadi nineteen thirties na lenye manyoya ya mbao kwenye magurudumu na taa kubwa za mbele. Gari kama hii ni ya kifahari na mara nyingi hutunzwa kama mkusanyiko wa magari ya kihistoria au kwa ajili ya maonyesho maalum.

Uwanja wa magari wenye gari za kisiasa za rangi mbalimbali. Kuna zimeegeshwa kwenye kivuli kuzuia jua. Magari mengine ya rangi tofauti yamejaa uwanjani. Mazingira ni ya kituo cha mauzo au maonyesho ya magari za bei ghali.

Showroom la magari lenye magari mbalimbali ya kisasa yamepangwa vizuri katika eneo kubwa. Kuna magari ya rangi mbalimbali yakiwemo meupe, meusi, kijani na nyekundu, yaliyopangwa kwa utaratibu. Ofisi za uuzaji zipo katikati na meza za uongozaji ambapo wateja wanaweza zungumza na wauzaji. Jengo lina dari ya juu na mwanga wa kutosha. Mazingira ni safi na ya kitaalamu kwa biashara ya magari.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya iliyo na picha ya rais wa kwanza, Jomo Kenyatta upande wa mbele. Upande wa nyuma unaonyesha majengo ya kisasa ya jiji. Noti na rangi za kijani nyekundu na kahawia imeandikwa Banki Kuu ya Kenya, na shilingi mia tano.

Mifuko mingi ya nguo za zamani imefungwa kwa kamba nyeusi na kupangwa kwa safu. Nguo hizi za mitumba zina rangi mbalimbali na zimekuwa katika mifuko ya plastiki. Hii ni mazingira ya biashara ya nguo za awali au duka la mitumba.

Gari la Toyota Landcruiser Prado lenye rangi ya kijivu, limesimama nje ya nyumba, lina grili kubwa ya Toyota na taa za mbele za kisasa, nambari yake ni KBK 074M ya Kenya, gari limehifadhiwa vizuri na linaonekana safi, nyuma kuna ukuta na mlango wa bluu wenye mapambo, hili ni gari maarufu la familia kwa safari ndefu.

Gari la kifahari ya rangi nyeusi imesimama kwenye uwanda wa majani. Mti mkuu unaonekana na magurudumu makubwa ya chuma. Magari mengine yamesimama nyuma yake. Mazingira ni ya kijani na miti mingi iko karibu. Anga ni la bluu, gari hilo linaonekana kuwa la kisasa sana na la bei ghali.

Magari mengi ya kisasa yamepangana kwenye foleni, yakiwa ni magari ya rangi nyeusi, kahawia, nyeupe. Magari hayo yamesimama katika lami, kisha mawingu ni ya bluu. Inaonekana kuwa ni egesho ya magari kwa ajili ya kuuzwa.

Gari ya kijivu imesimama kando ya barabara. Ina madirisha makubwa ya buluu. Gari lina alama za njano na nyekundu nyuma. Mazingira yamezungukwa na miti na waya ya umeme. Ni gari la usafi wa abiria katika mji.

Mazingira ni ya sokoni ambapo watu wengi wamekusanyika wakinunua mboga. Wengine wakiuza, Kabeji nyingi zimemwagwa chini. Mazingira ni chafu, yenye makaratasi na taka nyingi. Inaonekana ni soko la kijijini au mjini ambapo watu huuza mboga na wengine wakinunua.

Duka hili lina rafu nyingi zenye bidhaa mbali mbali za chakula na vinywaji kama makopo, vikombe na vitu vingine vimepangwa vizuri. Inaleta hisia za duka la aina ya kienyeji, ambapo mtu anaweza kununua mahitaji ya kila siku. Rangi ya buluu inaonekana kutokana na mwanga wa ndani wa duka.

Simu ya mkononi inaonyesha programu ya M-Pesa yenye vipengele mbalimbali vya kifedha. Skrini ina vitindo vya kijani kama kutuma pesa, kununua na malipo mengine. Kuna kitufe chekundu cha kusonga chini. Hii ni programu muhimu ya malipo ya kielektroniki inayotumika sana Afrika mashariki kwa shughuli za kifedha za kila siku.

Tangazo la bima ya ajali za kibinafsi linaonyesha mtu aliye jeruhiwa mkono, ujumbe unasema ajali zinaweza kutokea wakati wowote, lakini uponyaji haufai kuwa changamoto ya kifedha. Kampuni ya Amako inatoa huduma hii kwa bima, kuna nambari za simu za mawasiliano na tovuti ya kampuni. Hii ni tangazo la biashara la huduma za bima.